Hili ni kundi la wanaume ambao wamevalia mavazi yao ya kucheza ya rangi ya bluu, huku mandishi ikiwa imeandikwa kwa herufi kubwa kwenye mashati zao, na ikiwa imeandikwa na rangi nyeupe, na ikiwa na mwonekano kuwa hao wametokea kucheza ama wanaelekea kwenda kucheza kwenye uwanja moja, haswa kucheza mpira ya futboli.

Huyu ni mwanaume ambaye amesimama kwenye barabara, ambayo tunaona kuwa ameshikilia vijikaratasi zingine uku ameshikilia passpoti yake ya kusafiri kwenye mkono kingine, pia nyuma yake tunaona kuwa kuna magari ambazo zimeengeshwa uku wengine wakiwa zinaendeshwa, uku nyuma pia tunaona kuwa kuna watu ambao wamekaa kwenye kifuli kiliopakwa rangi kijani.

Upande moja tunaona kuwa kuna watu watatu. Huku wakiwa na wanawake wawili na mwanaume moja. Pia tunaona kuwa kuna bendera miwili iliyo kando yao. Pia tunaona kuwa hao watu wamevalia mavazi inayofanana. Kwenye pande ingine tunaona kuwa kuna watu wanaume kwa wanawake ambao wamekaa pamoja. Huku wakiwa wanasikiliza kwa umakini.

Kuna watu ambao wamevalia barakoa, huku wengine wawili wakiwa wamevalia sweater zao za rangi nyekundu, wanakaa kuwa wako kwenye laini ama wanataka usaidizi kuhusiana na kitu fulani huku moja wao mwenye kofia nyeusi anakaa kuelezea ama anakaa kuwa ni mtu ambao anapewa usaidizi .

Hii ni ofisi haswa ya serekali. Ambapo tunapata kuwa kuna watu wengi sana, wanaume kwa wanawake. Tunaona kuwa kuna wanaume wakwili ambao wanatabasamu sana. Uku moja wao akiwa na kitambulisho kinacho ningininia kwenye shingo lake. Pia kwenye meza hili tunaona kuwa kuna kompyuta na kuna kijikompyuta ndogo. Uku mama mmoja akiwa ameshikilia kompyuta ndogo.

Hili ni karatasi cheupe iliyo na maandishi nyeuse. Hii karatasi pia iko na rangi nyingine ya kijani ikiwa na maandishi nyeupe. Kuonyesha hii karatasi ni risiti. Hii pia iko na tarehe ambayo ni tarehe 12 Agosti mwaka wa 2022. Pia kuna pesa ambayo inaonyesha kuwa imelipwa ambayo ni elfu sita na hamsini.

Hii inakaa kuwa ni kiwanja ya watu wa kucheza mpira, Kuna timu mbili za wanaume ambao wanacheza mpira. Kuna wengine ambao wamevalia nguo zao za zamawati huku wengine wamevalia shati nyekundu na kinyasa nyeusi. Pia Kwa pande ingine tunaona kuwa kuna watu ambao wamekaa chini huku wakishabikia timu zao.

Hili ni tukio rasmi ambapo wanaume wawili wanashikana mikono, wakionekana kubadilishana salamu na kuhakikiana. Mwanaume aliyo upande wa kushota amevaa suti ya rangi ya kijibu na anaonekana kuwa na kismati. Wanaume wengine walio upande wa kulia wamevaa majoho mekundu yenye Nemo ambayo huashiria kuwa, huenda ni majaji au wanasheria.

Kuna kundi la watu ambao wamesimama ambapo wamesimama kwani mchanganyiko ya wanaume na wanawake wengine wakiwa wamevalia vazi lao ya kawaida ila wengine wamevalia mavazi yao inayoonekana kuwa wamekuwa wakihimiza masomo yao ama pengine wamepewa kutoka kwenye nchi yao ya kufanya kazi.

Hawa ni watu wawili ambao wamesimama huku wakionyesha tabasamu kwenye nyuso zao, kuonyesha kuwa wako na furaha. Wamesimama huku wamesalimiana na kushika kijitabu moja yenye rangi nyekundu, huku pamoja wakiwa wamesalimiana kwa mikono.

Hii ni kikundi cha wanawake wanne. Wote wakiwa na tabasamu sura zao kuashiria kuwa wako na furaha. Watatu wakiwa wameinama na mmoja akiwa amesimama huku ameshikilia mipira miwili. Wote wamevalia mavazi inayofanana na ikiwa na nembo ya Kenya. Hii mavazi ni ya rangi nyeusi ikiwa na rangi nyekundu na ikiwa na bendera ya Kenya.

Hii ni kiwanja ambapo tunaona kuwa kuna hema ambazo zimetengenezwa kama kifuli . Tunaona kuwa kila moja ambaye amekaa huku akona ako na barakoa kuonyesha hii ilikuwa wakati wa mlipuko wa covid -19 . Hapa tunaona kuwa kuna mwanamke ambaye amevalia mavazi yake ya kazi, huku ameshikilia simu Kwa mkono yake.

Hili ni chumba ambalo limejengwa na kuwa kama kivuli, ambayo imewekwa mabati juu yake na pia kuna mabati nyingine imewekwa kwenye ukuta ijapokua ijafika juu. Hapa tunona kuwa kuna kikundi cha watu, wengine wakiwa wamevalia barakoa na wengine wakiwa wamekaa chini, uku wengine wakiwa wamesimana. Wengine wameka chini wanonekana kuwa afisa wa serekali ambao wamekalia kwenye kiti cha rangi ya kijani.

Hili ni chumba kubwa ambayo inaonekana kuwa ni nyumba ya serikali. Ambapo tunapata Kuna watu wengi, wengine wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama. Tunaona kuwa kuna watu ambao wamekaa kwenye viti nyeusi, huku wameinamisha vichwa zao kuelekeza kwenye counter ambapo kuna computer zilizopangwa kwenye laini.

Hili ni maandishi ambayo imeandikwa kwenye karatasi ama kitabu. Hii maandishi imeandikwa kutumia rangi nyekundu na imeandikwa kwenye kitabu ama karatasi nyeusi. Pia tunaona kuwa kuna ndege moja ambaye amechorwa uku akibeba tawi iliyochorwa na rangi nyeusi. Huyo ndege amewekwa kwenye duara nyekundu.

Kuna wanaume walio kaa kwenye kikundi moja, ambao wanafurahia ama wanasherekea kwa kushinda kwao inavyoonekana wakiwa na kikombe chao kinachoonyesha kuwa wameshinda kwenye ligi ama kucheza mpira ama kucheza mchezo aina tofauti tofauti. Hawa wamevalia mashati yao nyeupe wakiwa na vinyasa ya bluu.

Kuna watu ambao wamesimama huku wengine wakiwa wamekaa chini. Watu ambao wamesimama, wanaonyesha tabasamu sana kwenye uso lao, kuonyesha kuwa wameridhishwa ama wamefurahi. Huku kuna mmoja ambaye amevalia kitambulisho chake, kinachoning'inia shingoni mwake. Pia tunaona kuwa kuna kompyuta kubwa na zingine ndogo na hizi kompyuta zimepangwa kwenye meza moja ndefu.

Hili linakaa kuwa ni kiwanja wazi ambapo tunapata kuwa kuna watu kadhaa, kuna wamama Kuna wazee na kuna pia watoto. Wamama wakiwa wamebeba watoto wao wadogo. Pia tunaona kuwa kuna mjengo Fulani iliyo hapo karibu na hii mjengo ni ya kisasa. Pia tunaona kuwa kuna maandishi kwenye mjengo iliyopakua rangi nyeupe. Na hii maandishi imeandikwa kwa rangi nyeupe.

Hapa ni kiwanja wazi ambapo tunaona kuwa kuna watu wengi sana. Wengine wao wakiwa wamekaa chini na wengine wao wakiwa wamesimama. Kama hapa tunaona kuwa kuna mwanamke ambaye amevalia nguo yake ya kijani ambayo iko na maua zinginezo. Ambaye ameshikilia karatasi flani kuonyesha kuwa kuna kitu alikuwa amejaza, hivo anarudishia hao waliokaa.

Huu unakaa kuwa ni uwanja wa kucheza mpira ambapo tunapata kuwa kuna wanaume wanne ambao wamevalia nguo zao za kucheza mpira na pia kuna wengine wawili wanacheza mpira huku mmoja akisimama huku mmoja akitembea pia tunaona pia kuna mpira iliyokwenye miguu ya vijana ambaye amevalia nguo zake za buluu.

Hii ni uwanja wa mchezo uliyojaa watu wengi. Wengi wao wakiwa wamesimama na wamekaa kwenye viti ya jukua. Inaonekana kama kuna tukio kubwa la mchezo, labda mechi wa mpira wa mguu au tamasha. Kutokana na idadi kubwa ya mashabiki na angahewa la sherehe.

Hili linakaa kuwa ni mkutano wa watu wakiwa kwenye nyumba moja. Watu wawili wakionekana kusalimiana huku wawili wakiwa na tabasamu kwenye nyuso zao, wote wawili wakiwa wamevalia miwani. Pia tunaona kuwa huyu mtu anakaa kuwa wa maana sana kwa kuwa kila tu amesimama.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye nguo ya kijani, inaonekana kuwa imewekwa nje au katika eneo la wazi. Badhi ya watu waliokaa kwenye meza ni wanawake wawili waliovalia fulana nyekundu na nyeusi wakiwa na vitambulisho shingoni. Mmoja wao anaonekana kushughulikia karatasi au nyaraka huku mwingine akiwa ameshikilia simu.

Hili ni meza moja ambapo tunapata kuwa kuna vitambulisho ambazo zimepangua kwenye kundi moja. kila kundi likiwa limeshikwa na kijikamba moja. Baada ya kuweka kwenye kundi tunaona pia kuwa wamepanga kwenye laini moja, ili kusaidia wakati wa kutoa na kufanya kazi iwe rahisi.

Hii ni kikundi ambayo inaonekana kuwa ni wanamchezo, hao wote wakiwa wanaume, na pia wamevalia mavazi zao zinazofanana. Kumaanisha wote ni wa kundi moja. Wanaonekana kuwa na tabasamu na furaha kwenye nyuso zao. Kumaanisha kuwa labda wamekuwa washindi, kwenye mchezo wao. Kwa umbali tunaona kuwa kuna watu ambao wamefurika labda ni mashabiki.

Hii ni tukio lenye shamra shamra. Labda la mchezo au sherehe, na pia kuna umati wa watu. Katikati kuna mwanaume mweupe aliyevaa kofia ya rangi ya kahawia, miwani ya jua, shati jeusi na kaptura ya kahawia. Anaonekana akitabasamu na ana ishara za mkono zinazoonyesha msisimko au anawasiliana na umati.

Hapa panakaa kuwa mahali wazi sana, ambapo tunapata kuwa kuna watu wengi aina tofauti wanaume na wanawake. Pia kuna hema ambao imejengwa hapa ambapo kuna mtu amekaa huku akiwa na komputa lake ndogo aina ya laptop . Pia huyu mtu amevalia sweta yake nyeusi na shati lake jeupe, huku ameshikilia kalamu kwenye mkono wake.

Hiki ni kikundi cha watu ambao wanaonekana kuwa na tabasamu sana. Tunaona kuwa hii kikundi kina jumulisha wanawake kwa wanaume huku wengi wao wakiwa wamefungua mdomo, huku wengine wakiwa na firimbi. Mmoja wao akiwa ameshikilia bango iliyo andikwa kwa kola, iliyoandikwa kwa maandishi ya herifi kutumia rangi nyeupe.

Kuna watu aina tofauti wanaume kwa wanawake ambao wako kwenye laini tofauti kwa kila dirisha, kila mtu akiwa ameshikilia fomu moja, labda wakiwa wanataka usaidizi , pia kuna madirisha nyinginezo ambazo hakuna watu na huku kuna meza moja ndefu ambayo imebandikwa kwenye ukuta la hili chumba.

Hii ni mkusanyiko wa watu ambao wako kwenye kusherekea ama kufurahia kitu. Kama tunavyo ona kuna moja ambaye amevalia firimbi kwenye mdomo yake huku amevalia miwani. Pia kuna mama moja ambaye amefurahi sana na anaonyesha kuwa ako na furaha kutokana na ishara ya mdomo wake.

Kuna tangi kubwa ya maji ya rangi nyeusi ambaye imatengezewa mnara, chini yake kuna kikabu ambayo inayoonekana ni kikapu cha taka . Pia kando kuna gariambayo inayoonekana kua ni gari ya wazima moto kutokana na jinsi ilivyo tengenezwa na pia rangi yake.

Hii ni kundi la watu wanaume kwa wanawake ambao wako kwenye ishara ya furaha sana, uku wengine wakiwa wameinua mikono yao juu uku wengine wakiwa wanacheka, pia tuna ona kuna wengine ambao wamekaa huku wametulia tuli. Wengine wakiwa na virimbi kwenye mdono zao uku wengine wakiwa wameshikilia simu na chupa ya ya pombe inayoitwa Tusker.

Hii ni uwanja moja ambapo tunapata kuwa hii ni kikundi cha wanawake ama wasichana waliyo kwenye harakati zao za kucheza. Kama tunavyoona mavazi yao ni mavazi ya kucheza mpira ama kucheza mchezo yeyote. Pia tunaona kuwa wengine wakiwa wamesimama wengine wakiwa wameinama, na wamevalia mavazi iliyofanana isipokuwa mmoja ambaye amevalia nguo za buluu.

Hii ni uwanja moja kubwa, ambapo tunaona kuwa kuna watu ambao wamekaa kwenye viti zao, huku wanakaa kuwa washabiki. Pia tunaona kuwa kwenye hili kiwanja kuna mchoro kadhaa, kuonyesha kuwa watu walio kwenye hii uwanja walikuwa na mashughuli za kukimbia. Pia kwenye huu uwanja tunaona kuwa kuna mahali panakaa kuwa na rangi ya kijani, kuonyesha kuwa kuna nyasi ambazo zilipandwa.

Hili ni pipa au kikapu cha taka au yakuweka nguo chafu. Cha rangi ya kahawia dhahabu. Kilicho tengenezwa kwa plastiki na kina muundo wa kufuma au kutobolewa. Kwenye sehemu yake ya nje, ni refu na lina ombo la mstatili au mviringo.

Hili ni hema moja iliyowekwa kwenye mahali wazi, ambapo tunaona kua kuna watu ambao wamekaa kwenye viti nyeupe. Pia kuna wengine ambao wamevaa kitambulisho zao zinazoninginia kwenye shingo zao, huku wameshikilia computer zao ndogo na pia wote wako na barakoa.

Hii ni mchaangamko ya watu au kikundi cha watu. Wanaume kwa wanawake. wote wakionyesha kuwa wako katika mazingira ya kuwa mashabiki kwa kikundi moja ya kucheza mpira aina ya Gor Mahia. Kuna mwanaume ambaye ameshikilia firimbi aina ya waridi katika mdomo wake.

Hii ni chumba moja ambayo tunapata mkusanyiko wa watu ambao wako kwenye shughuli zao, tunaona mama moja ambaye amekaa chini huku akijaribu kuwapea maelezo inayohusiana na fomu wameshikilia mkononi mwao. Huyu mama amevalia shati yake nyeupe ikiwa na rangi nyingine nyekundu pia amevalia miwani.

Hii inakaa kuwa ni chumba cha watu kupata usaidizi haswa na vitu inayousiana na vitu vyo nchini, kama tunavyo ona kuna wengine ambao wamekaa uku wengine wamesimama, wanaume kwa wanawake, pia kuna mama mmoja ambaye amevalia hijabu ya rangi nyekundu huku amevaa miwani.

Hapa panakaa kuwa ni ofisi ya serikali. Kama tunavyo ona kuna bango kubwa nyekundu ambayo Ina maandishi nyeupe. Pia kuna wanaume wawili wamesimama huku mmoja ameshikilia karatasi ama fomu na pia ameshikilia kalamu. Huyo mwanaume pia amevalia tai nyekundu na shati lake nyeupe. Pia tunaiona kuwa kuna computer ambazo zimepangua kwenye meza.

Hiki ni kikundi cha watu inayojumlisha wanaume kwa wanawake, kama tunavyoona kuna watu wamevalia mavazi yao iliyo na shati nyekundu yenye maandishi iliyoandikwa nyeupe. Pia tunaona kuwa wao wakiwa na tabasamu huku wengine wakiwa wametulia tuli.

Kuna wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa katika mazingira ya ofisi. Mwanamume aliye mbele amevaa suti ya bluu iliyokolea. Anaonekana akishughulikia kifaa cha kurekodi au kamera iliyowekwa kwenye tripodi juu ya meza. Anaonekana akipanga au kuangalia kitu kwenye kifaa hicho.

Hapa kuna watu wengi sana, ambao wengine wakiwa wamekaa nje ya uwanja na wengine wakiwa kwenye uwanja. Hii inaonyesha kuwa, hii ni vipande viwili vya watu ambao wanacheza kutokana na mavazi waliovaa. Kuna wengine ambao wamevalia mavazi nyeupe ikiwa na rangi nyingine ya blue .huku wengine wakiwa wamevalia nguo za ya kijani ikiwa na maandishi ya samawati.

Hili linaonekana kuwa ni jengo la Huduma Centre inayopatikana Nairobi, tunaona kuwa hili lina maandishi ambazo zimeandikwa kwa rangi ya kijani na pia kuna nyingine imeandikwa kwa rangi nyekundu na nyingine nyeusi. Kuna watu ambao wamekaa mbele ya jengo hili, uku wengine wakiwa wameinamisha kichwa, uku wengine wakiwa kwenye laini ya hili jengo.

Kuna wachezaji wawili wa kiume wa mpira wa kikapu mchezaji aliyekushoto amevaa jezi nyeusi iliyoandikwa Kenya mbele yake chini yake. Anashikilia mpira wa kikapu na anaangalia upande wa kulia ana kifuniko cha mkono kwenye mkono wake wa kushoto. Mchezaji aliyekulia amevaa jezi ya kijani yenye nambari kumi na mbili mgongoni.

Hapa panaonekana kuwa ni mahali wazi ambao tunaona kuwa watu ambao wamekaa kwenye laini kwenye viti ya plastiki yenye rangi ya bluu, huku wengine wakiwa wameshikilia makaratasi kuonyesha kuwa kuna fomu ambao wanaijazi. Pia tunaona kuwa kuna simu ambayo imewekwa kwenye meza iliyo na rangi ya bluu, pia tunaona kuwa hao wanaume wamekaa chini.

Kuna watu watatu ambao wamekaa chini na wanaonekana vizuri na kando yao kuna mmoja ambayo uso haionekani vizuri. Pia tunaona kuwa hii kundi ikona bendera ambayo imesimamishwa hapo kando. Pia kwenye nyuma lao tunaona kuwa kuna bango moja ambayo imeandikwa maandishi ya Law Courts .

Hili ni kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia suti, wakitembea nje ya jengo linaloonekana kuwa la serikali au ofisi muhimu. Wanaume wawili wako mbele kabisa. Mwanaume upande wa kushoto amevaa shati jeupe la milia, tai ya milia na suruali nyeusi. Anaonekana akitabasamu na kutembea kwa kujiamini. Mwanaume wa upande wa kulia amevaa suti nyeusi, shati jeupe na tai nyekundu.

Hiki ni chumba moja ambayo tunapata kundi ya watu. Watu wakiwa wanaume kwa wanawake. Kwenye hili chumba kuna meza moja ambayo iko na kompyuta mbili. Kila kompyuta ikiwa na kibodi yake na kipanya chake. Pia kuna wanaume wawili ambao wamekaa na mmoja wao akiwa amevalia suti ya buluu. Huku mwingine pia akiwa na suti ya buluu naakiwa na miwani.

Hii ni chumba ambapo kila mwananchi anaenda kupata usaidizi haswa akiwa na shida kwenye vitu inavyohusiana na serikali . Kuna watu ambao wamekaa chini kungoja laini huku wengine wanakaa wanashughulikiwa. Pia kuna computer tofauti zikiwa kwa kila meza, na kuna mhudumu anaohudumia watu haswa kwenye kila upande.

Hao ni watu watatu, wawili wakiwa wanaume na mmoja akiwa mwanamke . Wote wameshikilia vijitabu vya rangi nyeupe, huku ikiwa imebandikwa maua ya rangi ya kijani. Wote wanaonyesha kuwa na tabasamu na wanaonekana kuwa wanachukuliwa picha .

Kua ni tukio la mchezo wa mpira wa mguu uwanjani, kuna wachezaji wawili wa kiume ambao wote wameruka angani wakichukuana kuania mpira. Mchezaji wa kushoto amevaa jesi ya buluu na nyeupe yenye milia, mchezaji wa kulia amevaa jesi la ngano na kijani na amepiga mguu wake wa kulia juu akionyesha jaribio ya kupiga mpira.

Kutokana na muonekano tunaona kuwa hao watu wako kwenye uga. Ambapo tunapata kuwa kuna timu mbili, ambazo zinacheza mpira. Kuna timu ambazo wamevalia mavazi ya kijani, huku wengine wakiwa wamevalia mavazi ya samawati. Pia kwa upande nyingine tunaona kuwa kuna watu ambao wanakaa kuwa mashabiki .

Hii ni kikundi cha watu ambao wanaonekana kua katika mazingira ya ofisi, huku wote wakiwa wamevalia mavazi zao zinazo onekana kua na logo fulani ya kampuni hili. Pia kuna kompyuta ambazo zimepangwa kwenye meza moja ndefu na kila kompyuta liko na kibodi na kipanya chake.

Hii ni uga ambapo kuna watu kwa kikundi mbili, kuna wengine ambao wamekaa kando, huku wengine wakiwa katikati ya uwanja . Hao wakiwa wamevalia mavazi yao ya kimchezo na wengine wakiwa wamevalia tu nguo ya kawaida . Wote wanaonekana kuwa na furaha, huku wakiwa wameinua mikono zao.

Kuna wanaume wawili ambao wanasimama huku wameshikilia shati nyekundu iliyo na maandishi ya shofe kubwa, iliyo andikwa na rangi nyeupe. Mwanaume moja amevalia shati nyekundu iliyo andikwa kdf na rangi nyeupe huku mwingine amevalia suti yake ya blue na shati yake nyeupe na tai yake ya blue .huku wamesalimiana mkono na kushikilia shati pamoja .

Hii ni kikundi cha watu wengi. Haswa tunaona kuwa kuna wanawake, Kuna wanaume na pia kuna watoto. Pia kuna kivuli moja ambayo ni ya rangi ya samawati na ina maandishi iliyo andikwa kwa herufi na kwa rangi nyeusi. Pia tunaona kuwa huko kando kuna miti ambazo zimemea na zimekuwa ndefu sana.

Hii inaoneka kuwa ni mazingira ya kazi ndani ya jengo moja ambapo tunaona kuwa kuna vitu vingi na kila kituo ikiwa na kompyuta lake. Kuna mwanaume ambaye amekaa kwenye kiti moja huku akishughulikwa na mfanyakazi wa hili ofisi.

Hii inakaa kuwa na uwanja wa kucheza mpira, ambapo tunapata kuwa kuna kikundi viwili. Moja ikiwa wamevalia mavazi cheupe huku wengine wakiwa wamevalia mavazi ya blue . Tunaona kuwa kuna msichana moja ambaye ameshikilia mpira na akiwa amevalia mavazi ya blue . kuonyesha kuwa hii mchezo ilikuwa ya wasichana pekee ama wanawake .

Hao ni watu wawili ambao wako pamoja na wako katika ishara ya kuongea ama kupiga mazungumzo pamoja. moja wao akiwa amevalia suti ya blue na tai yake iliyo na madoadoa, huku akiwa amevalia shati lake jeupe. huku mwingine akiwa amevalia nguo zake za kazi haswa akiwa kama jaji.

Hii inakaa kuwa ni chumba moja haswa katika ofisi za serekali ambapo kuna wanaume watano ambao wameketi huku mmoja wao akiwa anakaa kuwa mfanyikazi katika hili ofisi mwingine akiwa ameshikilia fomu huku akiongea na huyo mfanyikazi.

Hii ni chumba haswa iko katika serikali, ambapo tunapata kuwa kuna watu wawili, mwanamke na mwanaume. Huku mwanaume akiwaamevalia kitambulisho chake kinachoning'inia shingoni mwake. Huku pia akiwaamevalia glovu. Pia kuna mwanamke ambaye amevalia kofia yake nyekundu na shati yake iliyo na rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Hiki ni chumba moja watu wanapata usaidizi kuhusiana na vitu za serikali kama huduma namba kama vitambulisho. Tunaona kuwa kuna mama wamama wamekaa chini huku wamevalia mavazi yao ya rangi nyeupe na rangi nyekundu. Pia tunaona kuwa kuna wengine ambao wanakaa kuwa ni wateja ambao wamesimama huku mwingine akiwa amekaa chini.

Hii ni mkusanyiko wa watu ambao wanaonyesha kuwa wako na tabasamu sana. Wengine wao wakiwa wazungu na wengine wakiwa waafrika. Tunaona kuwa pia Kuna msichana mmoja ambaye ameshikilia bendera la Kenya na akiwa nywele ndefu . Pia ako na miwani, kando yake kuna mwanaume pia ambayo ameshikilia bendera ya Kenya huku akiwa na kofia cheupe.

Hiki ni chuma moja ambapo tunapata kuwa kuna watu wa aina tofauti. Wanaume kwa wanawake . Ambapo tunaona kuwa wanawake wawili wako katika harakati zao za kuandika kitu, iwapo hatujui kama ni fomu ama ni kitabu. Pia Kuna mmoja ambaye ako hapa katikati, ambaye ameshikilia kitu fulani inayo kaa ni kitambulisho.

Hapa panakaa kuwa ni mahali wazi ambapo tunapata kikundi cha watu, huku wengine wakiwa wamevalia barakoa. Hii kikundi inawahusisha wanaume kwa wanawake. Pia tunaona kuwa kuna mmoja ambaye amevalia shati yake cheupe iliyo na rangi nyingine nyekundu. Huku ameshikilia mkono wa mtu moja. Yeye kuna mwingine ambayo ameshikilia simu yake kuonyesha kuwa anachukua picha.

Hapa tunaona kuwa kuna watu mbalimbali ambao wamekaa, wengine wamesimama na wengine wako tu kwenye mashughuli zao. Tunaona kuwa kuna mama mmoja ambaye amevaa koti lake nyekundu iliyo na rangi nyingine nyeusi na pia ako na kofia fulani kwenye kichwa chake huku akiwa na kitambaa kingine nyeupe kwenye shingo lake.

Hii ni mkusanyiko ya watu wengi ambapo tunaona kuwa ni wanawake kwa wanaume, ambapo wengine wakiwa wamekaa chini na wengine wakiwa wamesimama. Pia hao watu wamevalia barakoa kuonyesha kuwa hii ilikuwa Ile wakati wa mchupuko wa covid -19 . tunaona kuwa kuna mama mmoja amekaa chini akiwa na barakoa na miwani, pia akiwa amevalia sweater nyeusi, na shati nyeupe ikiwa na kola nyekundu .

Hii ni kikundi cha watu ambao wamesimama mbele ya Jukwaani. Ni wanaume kwa wanawake. Kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia miwani. Anaonekana kua anaongea ama anazungumzia umati walio mbeleni mwao.

Hili ni chumba ambalo tunaona kuwa watu hupata usaidizi haswa wakiwa na shida kwenye shughuli za njini. wanawake wanne wakiwa wamekuwa kwenye viti vyeusi wakiwa na computer wanakaa kuwa hao ndio wanaosaidia. Pia tunaona kuwa kuna wanaume wawili ambao wamesimama huko wakiangalia masimu zao.

Hii ni chumba moja ambalo linonekana kua liko katika jengo moja la serikali. Ambapo kuna watu wanne walio kwenye hiki chumba. Mmoja wao akiwa amevalia shati nyeupe iliyo na rangi nyekundu. Na kuna kitambulisho kinacho ninginia kwa shingo lake. Wengine wawili wako katika harakati ya kupiga picha huku wameshikilia kitambulisho.

Hki kinakaa kuwa ni uwanja wa mchezo ambapo tunapata kuwa kuna wanaume na wanawake. Kuna mwanamke moja ambaye amevali shati ya blue ambayo inamaandishi ya herufi, iliyoandikwa kutumia rangi nyeupe. Huyu mama anakaa kutabasamu huku akiwa ameshikilia kitambaa ilicho andikwa bandari ya C.

Hii ni mkusanyiko wa watu, wanaume Kwa wanawake, ambao wengine wao wamevalia mavazi ya aina ya kijani. Huku maandishi imeandikwa na nyeupe. Pia Kuna moja ambayo amevalia mavazi yake nyeupe iliyo na rangi nyingine ya kijani, huku ameshikilia bango moja ambayo imeandikwa kuwa wanataka man city . Hujui nyuso zao zikionyesha tabasamu na wengine vicheko.

Hili linakaa kuwa ni kiwanja ambapo watu hufanya mchezo, pia tunaona kuwa, hao watu wamevaa mavazi inayo fanana haswa ya rangi nyekundu . Wengine wakiwa wao wametabasamu kwenye uso, hao wengine wakiwa sura za kasi.

Hili ni kundi la watu haswa tunavyoona ni kundi la wanaume pekee yao. Tunaona kuwa wamevalia, Kuna wengine wamevalia shati yao iliyo na maandishi ya sport pesa. Pia tunaona kuwa kuna chuma iliyowekwa mbele yao, ili kuwakataza kuingia haswa labda kwenye kiwanja ama kuna watu wanao shughulikia. Na kutokana na miashirio hii inaonekana kuwa ni mchezo iliyo ifadhiwa na sport pesa .

Hii ni kiwanja kubwa ambayo tunaona kuwa kuna watu wengi wamekusanyika wanawake kwa wanaume, pia tunaona kuwa kuna hema moja ambayo imewekwa huku na pia kuna watu wamekaa ndani ya hili hema wakiwa na kompyuta zao ndogo na pia tunaona kuwa kuna watu wamevalia barakoa kuonyesha kuwa hii ilikuwa ni wakati wa mchimbuko wa Covid 19.

Hii ni kijikaratasi ama kitabu ambapo tunaona kuwa hii karatasi ama kitabu ni ya rangi nyeusi. Na kwa hiki karatasi kuna mandishi ambayo imeandikwa kwa rangi ya samawati kuwa ''Tuko Pamoja.'' Pia kwenye hii karatasi kuna watu wawili wanaokaa kusalimiana na michoro ya mikono yao imechorwa na rangi nyeusi. Na hii mchoro imezungukwa na duara kwa rangi nyekundu.

Hapa panakaa kuwa ni mahali wazi, ambapo tunapata kuwa kuna watu aina tofauti wanaume kwa wanawake. Kuna ambao wanaotembea huku wengine wameketi. Pia Kwenye hili Meza ndefu kuna vitu zimewekwa, huku wengine wamevaa mavazi Yao ya kikazi na wengine wamevaa kama watu wa nje.

Hii ni kikundi la watu ambao tunaona kuna wanaume na wanawake, wengine wakiwa wamevalia shati nyekundu na rangi nyingine nyeusi, Pia wakona tai kwenye shingo lao nyeupe pia tunaona mmoja wao ameketi chini na anakaa kuwa anaweka saini kwenye kitabu kinacho kaa rangi nyekundu, na kando yake kuna mwanamke ambaye amenyoa nywele yake.

Mtu huyo amevaa kofia nyeupe ya karatasi iliyoundwa kama kilemba au bendi la kichwa. Juu ya kofia hiyo kuna nembo nyekundu ya jogoo ambayo ni alama ya chama cha KANU. Pia kuna maandishi 'kura kwa Moi', yaliyoandikwa kwa mara kadhaa yakiwa yamegeuzwageuzwa kuashiria msaada kwa aliyekuwa rais Daniel Arap Moi.

Kuna meza tofauti ambazo ziko na kompyuta. Kila meza iko na kompyuta na iko na na kibodi na kipanya chake. Pia tunaona kuwa kuna mschana ambayo ameva mavazi inaonyesha kuwa hii mavazi ni ya kazi. Na kando yake kuna mama ambaye ameshukwa nywele ya zambarau huku akiangalia kwenye kompyuta hili.

Hii inaonekana kuwa ni uwanja wa kucheza mpira . Na kama tunavyo ona , hii ni watu wa timu mbalimbali . Huku moja akiwa amevalia mavazi nyeupe , huku mwingine akiwa amevalia mavazi ya kijani . Huyu ambaye amevalia mavazi ya kijani ameshikilia mpira. Na Kwa mengine tunaona kuwa kuna watu ambao wamevalia viti vyekundu. Kuonyesha kuwa hao ni mashabiki .

Hii ni kiwanja ya kucheza mpira. Ambapo tunapata kuwa kuna timu mbili tofauti . Wengine wakiwa wamevalia mavazi yao ya blue iliyo na maandishi kutumia rangi nyeupe, huku wengine wakiwa wamevalia mavazi yao nyekundu iliyo na madoa ya samawati. Pia tunaona kuwa kuna mashabiki ambao wamekaa huko kando, huku wakishabikia matimu zao.

Hiki ni kiwanja ya kucheza mpira, ambayo ilikuwa inachezesha timu mbili. Kama tunavyo ona kuna watu wamevalia manguo ya samawati huku wengine wamevalia kijani. Na pia tunaona kuwa kuna mashabiki ambao wamekaa kando na hii uwanja ili kushabikia matimu zao.

Hiki ni kikundi cha watu ambao wamekaa chini uku wengine wakiwa wamesimama. Hiki kikundi kimejumulisha wanawake kwa wanaume, pia tunona kuwa kuna mama moja ambaye ameshikilia mtoto mchanga, ambaye pia huyo mtoto ako katika harakati ya kushika kijikaratasi fulani. Pia kuna mama ambaye amevaa sare zake za kazi zisizo na rangi nyeusi.

Hii ni kikundi cha watu ambao wamekusanyika pamoja, wanaume kwa wanawake. Huku baadhi yao wamevalia makofia ya rangi nyekundu. Ikiwa na madishi ya herufi iliyoandiwa kwa rangi nyeupe na nyingine samawati. Huku moja wao akiwa anaonekana kuongea, huku wengine wakiwa wananyamaza.

Hili linakaa kuwa ni chumba kubwa ambapo tunapata watu wamekusanyika, wanaume kwa wanawake. Ambapo tunapata kuwa kuna wanaume wawili wanaonyesha tabasamu kwenye uso zao kuashiria furaha, au wanaume wamevalia mashati nyekundu na malongi nyeusi. Pia Kuna moja wao ambye amekaa na anaonyesha kuwa amenona sana.

Hii ni uwanja wa kucheza mpira, ambapo kuna watu ambao wamevaa mavazi zinazofanana. Na pia kuna moja wao ambaye amevaa nguo tofauti nao, kuonyesha kuwa huyo ni mtu ambaye huwa anawasaidia kucheza, lakini huwa hachezi. hivo basi hii ni kikundi moja ya Tusker Fc na labda wako kwenye mazungumzo ama maombi kabla waaze kucheza.